Ofisi ya shule ya msingi, ikiwa na kabati pamoja na mafaili kwenye kabati yamepangwa, lakini na vyeti kwa ajili ya kukaa waalimu, pia ikiwa ina vyombo mbalimbali juu ya kabati zake.

Kundi la wanafunzi pamoja na walimu wa chuo wamesimama darasani, huku wakifundishana na pembeni yake kuna kompyuta mpakato, hawa wanafunzi wapo wa jinsia tofauti kuna wa kike na kuna wa kiume.

Wanafunzi wakiwa wanajifunza katika maabara ya kompyuta, wanafunzi hawa wapo na mwalimu wao ambaye ndiye anayewasimamia katika mafunzo yao ya vitendo.

Wanafunzi zaidi ya wawili wa chuo wanajifunza mafunzo ya ufundi stadi kwa njia ya vitendo katika chuo ambacho wanasoma. Pembeni kuna simu ambazo wamefungua kwa ajili ya kujifunza.